Duka la madawa ya asili ambapo kuna ubao mweupe mkubwa wenye orodha ya magonjwa na matatizo mbalimbali yanayoweza kutibiwa. Orodha hiyo imeandikwa kwa herufi nyekundu na inajumuisha magonjwa kama vile pumu, kisukari, malaria na shinikizo la damu.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi, wengi wakiwa wamevaa barakoa wakionyesha kuwa wanafuata tahadhari za kiafya. Mwanamume mmoja amesimama mbele akishika karatasi na begi la kubeba.

Bidhaa kadhaa za mitishamba zikiwemo chupa tatu za kiowevu zenye lebo ya Chambarao na maandishi mti kikuu ya kiume. Chupa hizi zina vifuniko vya kijani. Mbele ya chupa hizo Kuna vyombo.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama karibu na gari kubwa la rangi ya fedha. Wanawake wote wamevaa maski za uso na glovu nyeupe. Mwanamke wa kushoto amevaa shati jeupe na skati nyeusi.

Mfanyakazi wa afya labda daktari akimpa mtoto mchanga dawa ya mdomo, huku mama akimshika mtoto huyo. Daktari amevaa kanzu nyeupe ya maabara na anaonekana akimuangalia kwa umakini mtoto.

Mwanafunzi wa kike akiwa amevalia koti jeupe la maabara na miwani. Anaonekana akijishughulisha na jaribio la kisayansi. Mbele yake kuna mwali wa moto unaotoka kwenye jiko la maabara, akiushika na umakini mkubwa.

Timu ya madaktari na wauguzi wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Madaktari wote wanne wamevaa nguo za kijani kibichi za upasuaji, kofia za upasuaji, barakoa na glovu.

Chumba cha matibabu ya meno, ikionyesha madaktari wawili wa kike, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari mmoja amevalia koti jeupe, miwani maalum ya kuuza macho na barakoa, akishughulika na mdomo wa mgonjwa.

Mfanyikazi akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga ikiwemo suti ya buluu nzima, miwani ya usalama na mask ya gesi ,anashikilia makopa mawili makubwa ya plastiki.

Kundi la watu wazima na watoto wakiwemo wafanyikazi na wapokeaji huduma. Upande wa kulia mwanamke amenunua kofaa ya blue shati la dinning na miwani, akionekana kumpa mtoto kitu au kumusaidia kwa njia fulani.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na tangi kubwa la maji la buluu. Wanaume wawili wazima, mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu, wameinama kuelekea chini labda kuangalia kitu.

Muuguzi mwanamke amevaa sare ya buluu na stethoscope shingoni, akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha uwazi cha hospitali. Muuguzi anaonekana akimtunza mtoto kwa upole.

Mwanamke labda mama akiwa amelala kitandani hospitalini na mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyu amevalia gauni la hospitali na ana nywele nyekundu zilizofungwa kwa rasta. Anamwangalia kwa upendo mtoto ambaye amevaa kofia nyeupe.

Mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu. Daktari mmoja wa meno amevaa skrubu ya rangi ya buluu na barakoa akifanya kazi kwenye kichwa cha mgonjwa na daktari mwingine amevaa kanzu nyeupe na barakoa akisaidia.

Mwanamke akizima moto mdogo ulioekwa ndani ya pipa, kwa kutumia kifaa cha kuzima moto cha rangi nyekundu. Amevalia suruali la kahawia, tshati nyeusi na ameshika kifyonza cha kuzima moto, huku akitilizi maji kwelekea kwenye moto.

Mashua ambayo iliyojazwa na mali ikipita kwenye maji mingi yaliyotuwama. Mtu mmoja amevaa koti jekundu na kofia nyeupe, anasimama nyuma ya mashua akitumia fimbo kuendesha.

Mandhari ya ukame mkali kwenye ardhi kame iliyopasuka na isiyo na mimea mingi. Katikati kuna mifupa ya mnyama aliyekufa labda ng'ombe ikionyesha hatari mbaya za ukame.

Kundi la wanawake wanne wenye asili ya kiafrika labda kutoka jamii ya wamaasai au samburu nchini kenya kutokana na shanga nyingi walizovaa shingoni, wanawake hao wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi na mifungo mbalimbali.

Mwanamke amesimama katika eneo kame na kavu. Amevalia vazi refu nyeusi linalomfunika mwili mzima na sehemu kubwa ya kichwa chake. Chini ya vazi hilo jeusi , anaonekana amevaa nguo nyingine ya rangi ya samawati.

Chungu cha udongo chenye rangi ya kahawia na nyeusi. Kikiwa kimepambwa kwa michoro ya mistari. Moshi mweupe unapanda juu kutoka ndani ya chungu kuashiria kuwa kuna vitu vinavyoteketezwa ndani yake.

Katika chumba cha kliniki, daktari anachunguza mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti maalum. Daktari amevaa vazi la blue , barakoa, kofia ya upasuaji na glavu nyeupe akionyesha taaluma za usalama.

Mwanamke anyeweza kuwa mtaalam wa tiba, amevaa koti nyeupe na amepiga goti akimsaidia mwanaume aliye lala kifudi fudi kwenye mkeka wa rangi. Mwanamume akionekana akijitahidi kusimama au kufanya zoezi.

Mwanamke ameketi kitandani akiwa ameshika mtoto wake mchanga kwa upole na kumpa ziwa. Amevalia gauni la hospitali la uwaridi na kofia ya buluu yenye rangi kitambaa. Kitanda kina chandarua cheupe kilichoning'inia juu yake.

Wataalam watatu wakiwa kazini. Kati yao, wawili wamevalia mavazi kamili ya upasuaji ikiwemo barakoa, kofia na gauni za buluu na wanashirikiana kwenye meza ya upasuaji. Mmoja wa madaktari hawa anaonekana akishughulikia mgonjwa, ingawa mgonjwa haonekani wazi kwenye picha.

Chumba cha kliniki ya macho ikionyesha daktari wa kike akimpima mgonjwa wake wa kiume macho. Daktari amevalia koti jeupe la daktari na miwani na anaangalia kupitia kifaa maalum cha kupima macho akitumia mikono yake kurekebisha mipangilio ya mashine.

Muuguzi mwanamke akiwa amevalia koti jeupe la maabara anampa mtoto mchanga chanjo. Mtoto ameshikiliwa kwa uangalifu na mama yake, ambaye amevaa shati la mistari n kitambaa cha rangi kinachomfunika kichwa.

Katika chumba cha matibabu, daktari wa meno akiwa amevalia mavazi ya buluu na barakoa, anampa mgonjwa huduma ya meno. Anaonekana akitumia zana ndogo kinywani kwa mgonjwa akisaidia na msaidizi wake.

Makundi ya vibuyu au vyombo vya kiasili vilivyotengenezwa kutoka maboga makavu vikiwa vimepambwa kwa kamba, shanga na vitambaa. Vibuyu vingine vimefunikwa kwa bao au vifuniko kwa chupa vikiashiria matumizi yake kama vyombo vya kuhifadhia.

Chupa ndogo ya dawa lenye lebo iliolyoandikwa measures, rubella, mumps ikiwa ni chanjo ya surua, rubela au matumbwitumbwi. Chupa hiyo ina kofia ya kijani kibichi. Karibu na chupa, upande wa kushoto kuna sindano iliyojaa kioevu na baadhi ya vidonge vya dawa yenye pakiti ya plasta.

Chumba cha hospitali cha watoto, chenye vitanda kadhaa vya watoto. Mwanaume na mwanamke amesimama karibu na kitanda kimoja, wakimwangalia mtoto mchanga aliyelala ndani yake.

Daktari akiwa amevaa skrubu za buluu za matibabu, barakoa nyeupe ya N95 na stethoskopu shingoni mwake, anachunguza mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda na uchunguzi kwenye shuka nyeupe.

Wodi kubwa ya muda yaonekana ndani ya hema, ikiwa na vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vyote vimefunikwa kwa shuka nyeupe, na vinawakilisha mipangilio ya hospitali.

Mwanamke amesimama mbele ya vyombo vingi vya kuhifadhi maji. Amevalia rinda lenye rangi ya kahawia na kijivu, pamoja na kitambaa cha rangi ya warida kichwani. Mkononi amefunga kitambaa cha manjano.

Lori la mafuta limependuka barabarani na linawaka moto. Moshi mzito unapaa angani kutoka kwenye mabaki ya lori hilo linaloteketea, huku mtoto akionekana chini. Lori lingine la mafuta ambalo halijateketea limepinduka karibu nalo na lina maandishi danger petrol .

Mwanamke akipokea matibabu ya meno kutoka kwa daktari wawili, mwanamke huyo amelala kwenye kiti cha meno, akiwa amefunikwa na wigi ya pinki , na madaktari wote wamevaa barakoa na glavu na mmoja amevaa koti jeupe la maabara.

Mwanamke anaye onekana kubwa mtaalamu wa tiba, akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya mikono, mwanamke huyu amevaa sare ya bluu ya beji na anamsaidia mgonjwa kuinua mkono wake juu ikishikilia kifaa chenye umbo ya C, kifaa hicho kimeunga rushwa kwenye fremu nyeupe yenye vitabu.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni au vya kiroho. Katikati kuna chombo kikubwa cha udongo au mbao kilichoumbwa kwa shanga nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Kundi la watu sita, wanaume watano na mwanamke mmoja wote wakiwa wamevaa barakoa wakisimama nyuma ya rundo la mifuko iliyojaa msaada. Katikati yao kuna maafisa wa polisi waliovalia sare zao.

Eneo la chanjo au huduma za afya, kukiwa na watu kadhaa waliovalia barakoa. Katikati, mwanamke ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya ambaye amevalia sare nyeupe na blue.

Chupa nyeupe ya dawa au virutubisho ikiwa imefungwa muhuri wa usalama wenye maandishi security seal . Juu ya kofia lebo ya kijani na nyeusi inafunga katikati ya chupa ikiwa ya herufi kubwa HJN kwa rangi ya kijani kibichi. Maneno 100% natural pia yanaonekana kwenye lebo.

Eneo la hospitali au kituo cha matibu, kikiwa na watu kadhaa waliovalia sare mbalimbali. Upande wa kushoto, mwanaume wawili wamevalia sare nyekundu zenye nembo ya msalaba mwekundu, wakiashiria kuwa wao ni wahudumu wa gari la wagonjwa au wafanyakazi wa msalaba mwekundu.

Chumba cha matibabu ya meno ikionyesha madaktari wawili ya kike wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kinga yakiwemo barakoa, kofia na ngao za uso. Moja wa madaktari amevalia koti jeupe miwani maalum ya kukuza macho na kuashinikia vifa vya meno.

Watu wamejipanga foleni wakisubiri msaada katika eneo lenye miti. Wanaume na wanawake wazima wamevalia mavazi tofauti, baadhi yao yakiwa na nguo za kitamaduni. Karibu na gari jeupe, kuna matangi ya njano na mifuko inayowezakuwa na mahitaji muhimu.

Mlinzi aliyevaa sare za rangi nyeusi na barakoa ya buluu usoni akiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono kilichowekwa nje. Kituo hicho kina dumu kubwa la buluu juu ya lenye michoro ya viganja ya mikono ya rangi tofauti.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akimwangalia mfanyakazi wa afya ambaye amesimama mbele yake. Mwanaume huyo amevaa shati la polo la rangi ya kahawia na suruali nyeusi. Mfanyakazi wa afya ambaye anaonekana sehemu ya kiuno kwenda juu.

Makaazi ya kitamaduni au muda, yaliojengwa kwa nyasi na vitambaa, yakiwa yamesimama katikati ya eneo kame na lililokauka. Mbele ya maakazi hayo kuna vitu vichache vinavyotawanyika ardhi.

Watu wanne, mmoja wao ni mwanamke aliyevaa vazi maalum la kusaidia kutembea. Vazi hili linaonekana kumsaidia kusimama wima. Kando yake kuna watu wengine wawili waliovalia nguo nyeupe zinazofanana na zile za madaktari au wauguzi.

Chupa ya vurutubisho ya lishekutoka kampuni ya Country Life, inatangaza bidhaa yao ya Easy Iron, yenye miligramu ishirini na tano. Lebo ya chupa inaonyesha kuwa bidhaa hiyo aina gluteni haileti choo kigumu ni rafiki kwa watoto.

Mkulima au mtaalamu wa kilimo akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga yanayofanana na suti nyeupe ya kujikinga na dawa. Amebeba pampu ya dawa ya kijani mgongoni na ananyunyuzia dawa kwenye mimea iliyopandwa shambani.

Mkono wa mtu mzima akipaka wino kidole gumba cha mtoto mdogo. Kidole hicho kinaonekana kuwa tayari kimepakwa wino mweusi, kuashiria kwamba utaratibu wa chanjo au upangajikura.

Mwanaume mmoja anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, mwanamume huyu amevalia vazi la kitamaduni la kimaasai na shanga nyingi shingoni pamoja na barakoa ya buluu usoni. Mhudumu wa afya amevalia koti la UNICEF la buluu na barakoa akimchoma sindano begani mwanamume huyo.

Mwanamke mweusi akitabasamu na kushikilia, kitu cheupe chenye rangi nyekundu, labda kitambaa au leso. Amevalia kitambaa chekundu kichwani na vazi la rangi ya kijani na kijivu.

Mwanamke akimshika mtoto mchanga, mwanamke huyu ana tabasamu la upole usoni mwake na amevaa shati la kijani kibichi. Mtoto mchanga amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi ya waridi wa kofia nyeupe.

Mwanamke mweusi, ambaye anaonekana kuwa daktari au mtaalamu wa afya, akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara na glovu, akimchunguza mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake.

Vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye sehemu ya rangi ya buluu isiyokolea, kuna chupa mbili za chanjo moja ikiwa imeandikwa "Yellow Fever Vaccination" . Kando yake kuna kijichupa kirefu kisicho cha rangi na sindano iliyotayari kutumika mbele.

Dawa ya kupunguza maumivu iliyo na lebo ya manjano na nyeupe. Imetengenezwa kwa mimea, ina kiasili cha hundred ml , kifungashio kinaonyesha maelezo ya kina kuhusu matumizi na viungo vyake.

Mkusanyiko wa chupa ndogo za kioo zikiwa zimejazwa na unga wa rangi ya kahawia nyepesi, zikiwa zimerundikana juu ya uso usio wazi. Kila chupa ina kifuniko cha rangi ya fedha. Vyombo hivi vinaonekana kuwa vya matibabu.

Mkono wa mtu aliyevaa vazi jeupe la kujikinga na glavu ya bluu, ananyunyiza mimea iliyopandwa katika shamba. Mtu huyo amebeba kifaa cha kunyunyizia cha rangi ya chungwa mgongoni mwake.

Chupa nyeupe iliyo na lebo ya kijani na manjano ya Zefani Life Herbal Clinic detox imesimama wima mbele ya ukuta wa rangi ya kijivu nyeusi. Chupa ina mhuri wa usalama ambapo ulioandikwa security seal juu yake na chini ya lebo kuna maneno a hundred percent natural pamoja na kiasi cha a 100 ml .

Mwanaume mmoja anafanya mazoezi ya mikono kwa kutumia vifaa maalum cha mazoezi, amevalia shati la milia na zambarau, anaonekana kujitahidi. Kuna mtu amesimama nyuma yake labda akimsaidia au kumwangalia. Mazingira yanaonekana kama sehemu ya mazoezi ya mwili au kituo cha tiba.

Daktari akiwa amevalia koti jeupe anachunguza usikilivu wa mwanamke moja kutumia kifaa kinachofanana na umma la kupiga sauti. Mkono wa daktari umeekwa chini ya mwanamke huyo. Mwanamke amevalia shati lenye mchoro na kitambaa chenye rangi tatu shingoni mwake.

Watu wawili wamesimama karibu na kituo cha kunawia mikono. Mwanamke mmoja amevalia koti jeupe la maabara na barakoa. Anaonyeshwa jinsi ya kunawa mikono vizuri. Mwanamke mwingine pia akiwa na barakoa anamtazma kwa umakini. Katika sehemu ya nyuma mwanaume aliyevalia sare za kijeshi anaonekana akisimama.

Eneo la maafa kutokana na mvua kubwa au kuporomoka kwa udongo, huku rundo kubwa la miti iliyoogelewa na ardhi yenye matope zaonekana. Maji ya rangi ya kahawia yaliyochafuka yanapita chini yakionyesha nguvu za mafuriko.

Wanawake wawili wamekaa kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo. Mwanamke mmoja amevaa koti la bluu na leso kichwani, akionekana akisoma kitabu au hati fulani. Kuna mke mwingine akiwa amevaa nguo zenye mirama, anasikiliza kwa umakini.

Eneo lililokumbwa na maafa makubwa labda moto, kwani kuna majengo kadhaa yaliyoharibiwa vibaya na mengine yameungua kabisa. Sehemu kubwa ya ardhi imejaa mabaki na viti vilivyoteketezwa, mbao na chuma zilopinduka.

Daktari wa meno, aliyevalia barakoa ya rangi ya njano, koti jeupe la udaktari, na taa kichwani anafanya uchunguzi au matibabu ya meno kwa mgonjwa wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno, barakoa ya buluu ikiwa imeshukishwa kidevuni na kichwa chake kikiwa wazi.

Wanawake wawili wanajitahidi kuandaa maji ya mafuriko kutoka kwenye eneo lenye tope. Mwanamke wa kushoto anamwaga maji kutoka ndoo kubwa. Huku mwanamke mwingine akiwa amevaa barakoa, akishikilia chombo cheupe. Labda akijaribu kukusanya au kuelekeza maji.

Mikono ya mtu ikishika chupa mbili za dawa au vidonge. Mtu huyu amevaa aproni nyeupe na nguo nyeusi nyuma yake. Ingawa uso wake haujaonekana vizuri, chupa moja ilio upande wa kushoto ina lebo inayoonekana wazi yenye maandishi ya Misimbo power ikionyesha maelezo ya dawa.

Mkono na magoti ya mtoto yaliyojaa vipele au vidonda vidogo ambavyo vinaweza kuwa ishara ya ugonjwa wa ngozi. Ngozi ya mtoto inaonekana kuwa na rangi nyeusi na vipele hivyo vyenye vinaonekana vikienea sehemu kubwa ya mikono na magoti.

Mazingira ya kituo cha afya au kliniki. Kuna mwanamke mwenye nywele zilizosukwa ndefu amevaa koti nyeusi na barakoa ya rangi ya buluu. Amekaa kwenye kiti akimshikilia mtoto mchanga aliyevaa nguo za rangi ya manjano na diapers . Amekaa chini akimuangalia kwa utulivu.

Chupa kubwa ya plastiki yenye rangi ya kijivu isiyokolea imesimama wima, ikionyesha mambo yaliyomo, juu yake ina mpini unaoruhusu kubeba virahisi na kofia nyeusi inayofunga sehemu ya juu. Lebo nyeupe kubwa katika chupa inatangaza kwa herufi kubwa yenye rangi ya bluu epilepsis medicine .

Kopo la buluu lililofunga likiwa limejaa mirija midogo ya vyombo vingine kwa plastiki. Vyenye vifuniko, mirija mingi inaonekana kuwa na kioevu chekundu au sampuli ndani yake. Imepangwa kwa wingi, ndani ya mikopo hiyo.

Chupa tatu tofauti za virutubisho vya kalsiamu, zote zikiwa zimewekwa wima kwenye sehemu ya rangi ya manjano iliyokolea. Kila chupa ina lebo yake inayoonyesha jina la bidhaa, kiasi cha kalsiamu na maelezo mengine muhimu.

Timu ya madaktari kadhaa waliovalia mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa wanafanya oparesheni wakijitahidi kuzingatia mgonjwa anayeonekana wazi ambaye amefunikwa kwa kitambaa cha kijani. Vyombo vya matibabu vinaonekana juu ya meza ya upasuaji na skrini ya kufuatilia inaning'inia ukuta nyuma yao. Mazingira yote yanaonyesha chumba cha upasuaji kinachotumika.

Nesi au mhudumu wa afya akimpatia mtoto mchanga dawa au chanjo ya kinywa. Mtoto ameshikiliwa na mama yake ambaye amevaa kofia nyekundu akimtazama mhudumu huyo. Nesi amevalia sare nyeupe, mistari mekundu na ana miwani akifanya kazi yake kwa umakini na upole.

Wataalamu kadha wamevalia suti nyeupe na kujikinga na glavu nyekundu, wanafanya kazi ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha muda. Mmoja wao anatumia dawa ya kunyunyuzia kwenye kitu kilichofunika na kitambaa cheupe.

Daktari akiwa amevalia koti jeupe la maabara na taa za kichwani. Anaonekana akimweleza mgonjwa wake kitu huku akishika kifaa maalum mkononi. Mgonjwa mwanamke ameketi mbele yake akisikiliza kwa umakini.

Mfumo wa choo cha kisasa kilichojengwa katika eneo la wazi, lililofungwa na mimea na udongo wa rangi ya kahawia. choo hicho kimejengwa kwa mbao au mbao za rangi ya kijivu na paa la chuma. milango miwili ya rangi ya bluu inaonekana mbele.

Mkulima amevaa vazi la kinga kofia na glavu, ananyunyizia dawa kwa mimea ya kijani kibichi shambani .Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni na dawa inatupa kwa mfuke kutoka kwenye bomba alilolishika.

Katika chumba cha matibabu, mtoto mdogo akiwa amevalia gauni la mistari ya rangi ya zambarao na nyeupe. Anajaribu kutembea huku akishikiliwa na watu wawili wazima. Mtoto anaonekana akitabasamu kwa furaha. Mwanamke mmoja ameshikilia mikono ya mtoto, kwenye mabara ya chuma.

Daktari wa neno wa kike na msaidizi wake wakifanya kazi kwa pamoja kumhudumia mgonjwa, daktari ambaye amevaa koti jeupe la daktari lililoandikwa Sara barakoa ya buluu na miwani ameinama kumtazama mgonjwa.

Kituo cha kunawa mikono ya kijani kibichi, kinachobebeka. Kituo hiki kina tanki kubwa la maji juu, sinki la kunawia katikati. Na ndoo ya kukusanya maji machafu chini. Dispenser ya sabuni vinaonekana imewekwa kando ya sinki.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya buluu ya matibabu na barakoa ana chanja mkono wa mwanamke ambaye pia amevaa barakoa. Wako ndani ya hema na watu wengine wanaonekana wamekaa nyuma wakionyesha mazingira ya kituo cha chanjo. Mwanga unaonekana kuingia ndani kwa hema kuangazia shughuli hii muhimu ya afya.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu la kupendeza amesimama nyuma ya kaunta ya maamkizi katika kliniki ya meno. Juu kuna ishara yenye maandishi FineTouch dental care na nembo ya jino. Kwenye kaunta kuna stika mbali mbali za malipo kama vile EasyPay na namba ya simu.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe, barakoa na kofia anachunguza mdomo wa mtoto mdogo aliyeketi kwenye paja la mamake kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia kifaa cha meno na ameshika mfano wa taya nyekundu ili kumweleza mtoto. Chumba cha meno kina vifaa vya kisasa na dirisha limefunika na pazia lenye michoro ya kupendeza.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia shati jeupe na sketi nyeusi anajongea kumsaidia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine. Mtaalam huyo anaonekana akimpatia mtoto dawa au chanjo kwa kutumia kifaa kidogo. Mtoto anaonekana mdogo akishikwa na uangalifu na mama yake.

Hospitali ya kaunti ya Ahero ambapo eneo la mbele limejaa maji ya mafuriko ikionyesha athari za mvua kubwa .Maji ya rangi ya kahawia yamefunika ardhi yote mbele ya jengo kuu la hospitali yakionyesha tafakari ya mwanga juu ya uso wake.

Kuna safu ya chupa ndogo za kioo zenye vifuniko za manjano zilizosimama wima. Kila chupa imeandikwa iaonyesha kuwa ni chanjo ya manjano. Pia kuna maelezo mengije kama 5 doses na maelekezo ya kuihifadhi na matumizi.

Mwanamke labda mama mpya akiwa ameinama juu ya kitanda cha mtoto mchanga, akimtazama mtoto wake mchanga. Mwanamke huyu amevaa kofia kubwa ya rangi ya kahawia iliyong'aa, shati nyeusi ya mikono mifupi na ana mikanda miwili mieupe ya hospitali kwenye mkono wake.

Mhudumu wa afya labda nesi, akiwa amevaa barakoa ya buluu na fulana ya njano, anaonekana akijiandaa kutoa sindano. Mhudumu huyo ameshikilia chupa ndogo ya dawa au chanjo kwa mkono mmoja na sindano kwa mkono mwingine.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glavu za buluu anachunguza kinywa cha mgonjwa wake. Mgonjwa amelala chini na juu yake kuna taa maalum ya meno inayoangaza. Msaidizi wa daktari pia amevaa barakoa na nguo za kinga za buluu anatumia kifaa cha kutokoza mate.

Vifaa vya matibabu vikiangazia chupa ndogo ya kahawia iliyoandikwa polio vaccine injection only . Karibu na chupa hio, kuna sindano tupu iliyo wazi tayari kutumika kwa nyuma. Sehemu ya stethoscope inaonekana ikiashiria mazingira ni ya kitiba au mahabara.

Vidonge vya dawa vilivyopakiwa kwenye pakiti ya malengelenge. Vidonge hivyo vina rangi ya kijani kibichi na vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya sehemu zao za plastiki. Katikati ya pakiti hiyo, kuna upete wa kijani kibichi kwenye maandishi Ibuprofen , yani maandishi ya harufi kubwa nyeupe.

Mikusanyiko ya mimea ya asili na mizizi labda ikitumika kwa madhumuni ya dawa ikiuzwa kwenye meza ya mbao. Juu ya meza kuna rundo kubwa la mizizi iliyokauka na vipande vya miti. Baadhi ya vitu vimeadhiniwa kwenye mitungi ya plastiki.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa, ambapo nyumba zimeharibiwa vibaya na kingo za mto zimefurika, mto wa rangi ya kahawia machungwa unavuka kwa kasi ukionyesha nguvu ya maji, kwenye ukingo wa mto kuna vifushi vingi vya nyumba zilizobomoka.

Chupa ndogo ya chanjo yenye kifuniko cha bluu na kijani imesimama wima, juu yake lebo inonyesha one single dose karibu na chupa kuna masindano tupu ya matibabu na vifurushi vya pamba au bandeji.

Mwanamume akifanya kazi ya kuthibiti wadudu au kufukiza moshi katika eneo la nje. Labda katika mtaa au eneo la makaazi. Mwanamume huyu amevaa vazi maalum la kinga na rangi ya kijivu lililofunika mwili wake wote. Amebeba kifaa kikubwa cha kufukizia mgongoni mwake ambacho kinachooneka kutoa moshi mweupe mzito.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi ya upasuaji, miwani na barakoa, anachunguza mdomo wa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia zana za matibabu, anajitahidi kumhudumia mgonjwa. Chumba hicho kinaonekana kuwa kliniki ya muda au kambi ya matibabu na kuna vifaa vingine vya matibabu vinaonekana nyuma.

Mfanya kazi wa afya labda nesi akitoa matone kwa mtoto mchanga. Mfanyakazi huyu amevaa sare nyeupe na mistari nyekundu na buluu. Akiwa ameinama kidogo amevaa miwani. Mama wa mtoto ameshikilia mtoto huyo kwa uangalifu akiwa amevaa fulana yake ya rangi ya pinki na kofia nyekundu ya rubber .

Daktari wa meno wa kiume akifanya matibabu kwa mgonjwa, akisaidiwa na msaidizi wa kike. Daktari mwenye kipara amevaa miwani ya kinga na barakoa ya buluu. Ameinama akimtazama mgonjwa.

Mkusanyiko wa viungo vya asili vingi vikiwa vimepambwa kwa shanga. Vyombo hivi vinafanana na kibuyu na baadhi vikiwa na vifuniko au mapambo ya manyoya. Kuna sahani na bakuli mbalimbali zilizotumiwa kuekelea vitu hivi.

Mwanamke mchanga amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa matibabu. Daktari wa meno ambaye mikono yake tu inaonekana akiwa amevaa glavu nyeupe, anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Mwanamke amevalia koti jeupe anamsaidia mwanamume mwingine kufanya mazoezi ya viungo kwenye mkeka wenye rangi mbalimbali, mwanamume huyu amepiga magoti na mikono yake chini akionyesha bidii katika zoezi hilo, nyuma yao kuna kiti cha magurudumu na vifaa vingine vya kusaidia kutembea, kuashiria kuwa wako katika kituo cha afya au tiba za mwili.

Shughuli ya matibabu inaendelea katika mazingira ya jangwani ambapo mwanamke wa Kimaasai akiwa amevaa shanga nyingi za kitamaduni na mavazi ya rangi ameketi kwenye kiti. Mtaalamu wa afya ameketi kando yake akiwa amevalia koti jeupe la daktari na kofia ya kijani na barakoa ya buluu.

Jengo lililoporomoka likiacha rundo la vifuzi na chuma lililopinda juu ya magofu hayo. Kundi kubwa la watu wamesimama wakiangalia chini, baadhi yao wakiwa wamebeba vitu au wakijaribu kuokoa mali.

Mkono uliofunikwa na glavu nyeupe, unashika mkono wa mtu mwingine, unaonyesha ishara ya faraja au msaada. Mikono yote miwili imeshika kwa upole, huku sehemu ya nguo ya rangi ya manjano inaonekana nyuma. Mwanga hafifu umeingia, mikono hiyo inatengeneza picha zenye halisia.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga yuko shambani akinyunyizia dawa kwenye mimea ya mpunga. Ana bomba refu analolitumia kuzambaza dawa kwa uwingi, juu ya mimea na mgongoni amebeba tangi lenye dawa iyo. Shamba limejaa maji, dalili kuwa ni eneo la kilimo cha mpunga.

Kuonyesha athari za mafuriko makubwa ambapo barabara mzima imefunikwa na maji mingi ya kahawia yenye matope yanayotiririka kwa kasi. Lori kubwa la mizigo limelala upande wake katikati ya maji, magurudumu yake yakiwa yameangalia juu.

Mkusanyiko wa chupa nne nyeupe za dawa, kila moja ikiwa na lebo yake ya maelezo ya dawa pamoja na vidonge vilivyomo ndani. Chupa mbili za kwanza zimesimama wima na moja wazi inaonekana kwenye upande wa kushoto na chini ikionyesha vidonge vya rangi nyekundu.

Mkebe mweupe wa plastiki wenye kifuniko cheupe na lebo kubwa ya manjano yenye kijani. Lebo hii inaonyesha mti mkubwa wa Neem na imeandikwa Muarubaini Herbal Drink Neem Mlifiki. Pia nembo ya Equatorial Naturals na picha, kikombe kinachotoa moshi.

Watu wawili wamevalia mavazi maalum ya kinga wakifanya usafi au kuua wadudu ndani ya chumba. Mmoja wao amebeba tanki la bluu mgongoni anatumia pampu ndefu kunyunyuzia sakafu. Mwingine anaonekana nyuma akisafisha nyuso za samani za jikoni. Vifaa vyao vya kinga vinaonyesha umuhimu wa usalama katikati kazi ya...

Wanaume kadhaa wanapita maji yaliyotuama yanayoonekana kuwa mafuriko barabarani. Wawili wako karibu na mbele mmoja akiwa amevaa kofia nyekundu na fulana ya kijani na mwingine amevaa fulana ya rangi ya pinki na tabasamu iliyochorwa. Ameshika viatu mkononi.

Mwanamke mmoja anayevalia shati jeupe na glavu, anatoa huduma ya afya ya masikio kwa mwanamke mzee. Anatumia kifaa cha matibabu kinachounganishwa na bomba. Mwanamke mzee ameketi anaonekana akishikilia kitu kwenye sikio lake. Mwanamke mwingine amesimama nyuma wakiwemo mmoja aliyevaa shati la machungwa na nembo ya world hearing day .

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe, anatoa chanjo kwa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mwanamke huyu ana nywele zilizofungwa juu na anaonekana makini sana anapotoa sindano mkononi mwa mtoto.

Kuna mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa viungo, mimea na vitu vingine vya asili vinavyopangwa ardhini. Vyombo mbalimbali kama vile kikapu, chawika, makopo na vikombe vinavyotumika kuhifadhi vitu hivi.

Dawa za matibabu zikiwa zimeekwa juu ya meza ya mbao yenye usuli wa buluu. Kuna boxi kubwa jeupe lilioandikwa Insitute pasteur De darar vaccine amir stabilise linalomanisha chanjo ya homa ya manjano. Ndani ya boxi kuna vijichupa vidogo viwili vyenye rangi ya kijani.

Mkusanyiko wa mimea na vitu mbalimbali iliyotandazwa juu ya kitambaa au blanketi yenye rangi nyingi. Inayowekwa chini kwenye lami au vigae. Katikati ya kitambaa kuna mimea mingi kavu, mizizi magome na vipande vingine vya asili, vingine vikiwa vimepangwa katika rundo na vingine vimetawanyika.

Mkebe wa dawa wenye rangi ya chungwa na nyeupe ukiwa na jina Myderm CBD pain cream double strength. Label inasisitiza kwamba hutoa relief in minutes na ina twenty-four hundred miligrams CBD bila HTHC pia inaonyesha kuwa inapendekezwa na madaktari na kuandaliwa na Masiya.

Mikono ya mtu ikishika aina mbalimbali ya vitu vinavyoonekana kama dawa au kemikali. Kuna mifuko miwili ya plastiki iliyojaa vidonge, mmoja ukiwa na vidonge vya njano na mwingine vidonge vya rangi ya kahawia. Pia kuna mfuko mwingine mwenye unga mweupe na mwingine mwenye unga wa kahawia.

Uokozi kadhaa wakiwemo wazima moto na wafanyikazi wa uokozi, wamesimama karibu na jengo lililoporomoka, wamevaa kofia ngumu za rangi ya manjano na fulana za usalama. Baadhi yao wanaangalia rundo kubwa la vifusi wakitafuta manusura.

Chumba kilichojaa vitu vingi vya kitamaduni na kidini, kuna mtu aliyevaa suti nyeusi na shati la manjano akishika kitu mkononi labda ni chombo cha jadi. Juu ya kitambaa chekundu, kuna vitabu vilivyofunguliwa, pembe za wanyama, chupa za zamani, kioo na vitu vingine vinavyotumika katika shughuli za kiasili.

Mwanamke akiwa amevaa barakao la bluu na sare za huduma ya afya. Anashika chupa ndogo na sindano akichota kimiminika. Nywele zake zimesokotwa vizuri na anajishukulisha na kazi yake ya umakini mkubwa. Katika mandhari ya nyuma kuna watu wengine kadhaa wamesimama au kutembea wakiashiria mazingira ya kliniki au kituo cha chanjo.

Wataalam wa afya wanatoa huduma katika sehemu ya nyumba ya picha. Kuna madaktari au wauguzi wanne wanavaa kanzu nyeupe na barakoa wakifanya kazi kwa makini. Wawili kati wanashughulikia wagonjwa walioketi kwenye kiti huku mwingine akionekana akipanga vifaa vya matibabu kwenye meza ambayo iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe.

Mikono ya mwanamke ikishika vifurushi kadhaa vya taulo za kike au sanitary pads . Vifurushi hivyo vimefungwa kwa rangi za bluu na nyekundu, vikiwa na maandishi ya michoro juu yake. Vifurushi vingine vimepangwa chini ya mikono yake, inaonekana kama kuna hisa kubwa bidhaa hizi, labda kwa ajili ya usambazaji au mauzo.

Daktari wa meno akiwa amevalia kofia ya buluu, miwani, barakoa na glavu, anafanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa wake. Mgonjwa amevalia miwani ya kinga yenye rangi ya kahawia na anakinywa wazi. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno.

Kwenye sehemu safi, kuna chupa mbili za chanjo moja ikiwa na lebo yellow fever vacine . Karibu na hizo kuna sindano mtupu zenye mpini wa rangi za chungwa tayari kutumika. Chupa nyingine ya dawa iliyojaa vidonge vya rangi ya kahawia na glavu.

Kunda la watu baadhi wakiwa wanawake, watoto na wanaume, wakipambana na mafuriko karibu na makazi yao. Maji ya kahawia yaliyochafuka yamefunika ardhi yakifika hadi magotini mwa watu. Nyumba iliyojengwa kwa udongo na nyasi, yenye paa la mviringo na sehemu za juu iliyofunikwa na torubai au kitambaa, imefunikwa na maji.

Daktari mmoja amewasili akiwa amevalia koti jeupe la daktari, amesimama karibu na kitanda cha hospitali, ameshika kifaa cha kijani kinachofanana na kibofu cha hewa, akionekana kukieleza au kufanyisha majaribio.

Mwanaume mwenye umri mkubwa anaonekana akiwa amekaa akivalia tishati yenye michoro na barakoa ya buluu .Uso wake unaonyesha hisia labda maumivu au wasiwasi. Mhudumu wa afya ambaye sehemu yake ya mwili haionekani kidogo anatoa chanjo mkononi mwake akitumia pamba kusafisha eneo la sindano.

Familia mpya hospitalini ingine baada ya kujifungua. Mwanamke ameketi upande wa kushoto amevaa pajama za pinki zenye miraba na kofia ya kulala ya buluu, akimwangalia mtoto wa upande anaonekana amechoka kidogo lakini kwenye furaha.